Magari aina tofauti tofauti yameegeshwa vizuri ni kama yanauzwa. Kuna mtu ambaye anaonekana anatembea akiangalia magari hayo yakivutia yenye rangi tofauti tofauti.

Kijana mwenye shati ya manjano luminous ameketi chini na ameegesha kichwa chake kwenye stuli na kando yake kuna kijana mwingine ambaye ameketi kwenye dirisha na sanda zake ameziweka hapo chini.

Watu tano wanaonekana kuwa ni wateja wamesimama nje ya ATM ya maziwa wakiendelea kuhudumiwa. Watatu ambao ni wanaume wawili ambao ni wanawake. Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya usalama ambayo imeandikwa uhuru kwenye mgongo wake.